Katika mazingira ya hospitalini, mwanamke aliyevalia koti rasmi ya maabara akiwa ameshikilia sindano mikononi, akimdunga mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mamake ili kudungwa sindano hilo.

Chupa hii ndogo yenye kifuniko nyekundu, inatumika kuweka dawa ambayo inatumika kwa mwanadamu kuongeza madini ya chuma. Dawa hizo zinasaidia katika kuongeza seli nyekundu kwenye damu na kupunguza uchovu mwilini.

Mwanaume aliyefunga barakoa huku amevalia koti rasmi ya maabara ya rangi nyeupe huku amevalia glovu nyeupe, anamhudumia mwanamke aliyeketi na kufungua mdomo ili kuangaliwa na kuweza kutibiwa au kung'olewa meno yake katika mandhari ya hospitali. Daktari huyu au mhudumu huyu anaonekana kuwa daktari wa meno.

Mwanamke aliyefunga kichwa na kuvaa rangi ya samawati, huku amevalia sare rasmi ya maanthari ya hospitali, inayoashiria kwamba, yeye ni muhudumu wa afya. Akiwa anamhudumia mgonjwa mwanamke aliyefungua mdomo ili atibiwe, au kubainisha chanzo cha ugonjwa hiyo. Huyu anaonekana kuwa daktari wa meno.

Mwanamke aliyevalia nguyo ya waridi huku amevaa kofia ya rangi ya samawati. Ameketi kando ya mwanaume aliyevalia shati nyeusi huku amebeba mtoto mdogo. Hii ni mahandhari ya hospitali ambapo mwanamke huyu anaonekana kuwa ametoka kujifungua mtoto huyu.

Katika jumba hili linaloonekana kuwa nyumba ya mganga au nyumba ya mtu wa dawa za kiasili, kuna nyungu zilizopambwa kwa shanga za rangi ya nyekundu, nyeupe na nyeusi, huku vichupa vingi vya kubebea dawa hizo za kienyeji pia vikiwa hapa.

Mwanamke huyu aliyejawa tabasamu huku ameshikilia simu yake, anamtazama mwanamume aliyevalia sare rasmi ya samawati, kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya, huku akimuekea dawa au chanjo mtoto mdogo aliyelazwa kwenye kitanda.

Mwanamke aliyevalia nguo rasmi ya samawati katika mandhari ya hospitali, kuashiria kwamba ni muhudumu wa afya, ameshika mashine huku akimmulika mdomoni mwanamke mwingine aliyelazwa kitandani, ili kubainisha shida yake ya meno au kutibiwa meno hizo.

Katika mandhari ya hospitalini, watu watatu akiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili, wakiwa wamevalia nguo rasmi kuashiria kwamba ni wahudumu wa afya. Wanamfanyia upasuaji mgonjwa wao ambaye amelazwa katikati yao. Hii inaonyesha kwamba madaktari hawa ni madaktari wa upasuaji.

Mwanamke huyu aliyevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia aina ya vazi ya ndani ya wanawake huku akiwaonyesha jinsi ya kutumia sodo za wanawake wakati wa hedhi. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia sare kama hio hio akiwa anamtizama.

Hii ni chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi, inayotumika kuweka dawa ya kudunga watu chanjo. Dawa hii hudungwa mara moja. Kando yake kuna sirinji na sindano inayotumika kudungia dawa hiyo.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi za kuwashiria kwamba ni muhudumu wa afya, anamueka mtoto mahala ambapo watoto waliozaliwa huwekwa, ili kupata joto mwilini.

Katika chumba cha wagonjwa ambapo kuna wanaume wawili, mmoja wao ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa, huku akiwa ameshika kichwa kwa ishara ya maumivu au mawazo fulani. Mwenzake amelala huku amevalia shati nyeupe.

Gari hili la wagonjwa almaarufu ambulensi ni gari ya kuwabeba wagonjwa kutoka kituo moja cha afya au kutoka manyumbani hadi kwenye vituo vya afya ili kupata usaidizi ya dharura. Gari hili huwa na madawa ndani yanayoweza kumhimili mgonjwa hadi afike hospitalini anapopelekwa kupata matibabu.

Mwanaume aliyevalia miwani huku amefunga barakoa ya rangi ya samawati na kuvalia koti la maabara ya rangi nyeupe, anatoa dawa kwa kutumia sirinji na sindano, ili kumdunga mgonjwa chanjo.

Katika meza hii nyekundu, kuna chupa mingi nyeupe ambazo ni za kubeba dawa. Katika meza hiyo kuna chupa nyingine ya kubeba maji, kuashiria kwamba hii ni nyumba ya mtu aliye na ugonjwa fulani. Chini kuna begi la kuweka manguo.

Mwanaume wa miaka wa makamo ameketi, huku akiwa anadungwa dawa ya chanjo mabegani na daktari au muhudumu wa afya aliyevalia koti rasmi nyeupe ya maabara. Kando yao kuna wanawake waliopanga foleni wakielekea kupata huduma kama hizo.

Chupa hii ndogo iliyo na kifuniko ya samawati na ya rangi ya kijani kibichi, ina maandishi ya kuonyesha kwamba ni chupa ya kubeba dawa ambayo hutumika katika kudunga sindano, ili kuepusha mtu kutokana na magonjwa kama vile measles na magonjwa zingine.

Moto mkubwa umezuka na unachoma vyumba hivi. Moto huwa hatari sana kwa kuwa unaweza kuleta uharibifu mkubwa na hata kupoteza maisha ya wanadamu pamoja na wanyama na mimea kadhaa. Moto huleta hasara kubwa sana.

Mnyama huyu anayepatikana sanasana kwenye sehemu kavu au kwenye jangwa anaitwa ngamia. Ngamia huyu amelala kwenye jivu kwa sababu ya kupumzika au kwa kukosa maji na afya na lishe bora.

Katika mandhari ya hospitali, mwanamke aliyevalia sare rasmi ya rangi ya samawati kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya katika kituo hicho, anatayarisha vitu vyake ili mgonjwa akija awe ametayarisha vitu vya kumhudumia. Mbele yake kuna mashine ya kumulika na kuona jinsi anavyomtibu mgonjwa.

Mtu aliyevalia nguo rasmi ya kazi ya rangi nyeupe, huku amevalia glovu za rangi ya samawati mkononi ili kujilinda kutokana na kemikali, ananyunyizia mimea dawa huku amebeba kibuyu cha rangi ya chungwa.

Afya ya mimea ni muhimu kwa kuwa inafanya mimea kutoa mazao yanayoridhisha. Watu waliovalia magwanda rasmi huku wakiwa wamebeba vibuyu migongoni wanafukiza au wananyunyizia dawa mimea hizi ili kuua wadudu na magonjwa zozote zinazoweza kufanya mimea isitoe mazao mazuri.

Hii ni kasha au chombo ambacho chupa ya dawa huingizwa ndani. Imepambwa kwa kuandikwa kwa rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na rangi ya samawati huku imepakwa rangi nyeupe na rangi ya mchungwa.

Watoto hawa kutoka katika mitaa ya mabanda, wanachota maji kutoka kwenye bomba uliokatika. Watoto hawa wamekanyagia kwenye uchafu. Hii inaonyesha kwamba wana hatari ya kupata magonjwa kama vile kipindupindu, kwa kutumia maji yaliyo karibu na uchafu ata kukanyanga uchafu hizo.

Huku nyuma yao watu wakitazama mwanaume aliyevalia sare rasmi ya rangi ya samawati kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya katika kituo cha afya. Ameshikilia sindano huku akitarajia kumdunga mtoto mapajani. Mamaye huyu mtoto aliyevalia vilevile shati ya rangi ya samawati akiwa amembeba na anatazama.

Wanaume wawili waliovalia viakisi vya rangi ya samawati. Wakiwa wote wamevalia barakoa, Mmoja wao anamtizama na kumpima nyuzi za joto, mwanaume aliyekalia kiti huku wakitaka kutathmini kama ako na dalili yoyote ya ugonjwa wa korona au wa homa.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia koti nyeupe ya kazi, wakiwa katika mashine za kushona. Wanatengeneza barakoa za rangi ya samawati, huku wenyewe wakiwa wamevalia barakoa sampuli hizo.

Katika mandhari ya hospitalini, mwanaume aliyevalia nguo rasmi ya rangi ya kijani kimbichi, kuashuria kwamba ni mhudumu wa afya, akiwa amemlaza mwanaume kwenye kitanda au kwenye mashine ya rangi nyeupe inayotumika kumpima na kueleza magonjwa au tatizo lolote linalopatikana kwenye mwili.

Chupa hili ndogo ambalo lina kifuniko cha rangi ya fedha, ni ya kuekea dawa ambayo ni ya kudunga ya magonjwa kama vile measles . Kando yake kuna sirinji yenye sindano ambayo hutumika kuidunga dawa hiyo.

Muhudumu ameshika chupa mbili ndogo za rangi ya nyeupe, ambazo huwa na dawa. Mikononi ameshikilia na kutumia sirenji, ili kutoa dawa katika chupa hizo. Mkono wake amevaa pete.

Mwanamke aliyesuka nywele na kuvalia barakoa ya samawati, ameketi chini huku mhudumu wa afya akiwa anamdunga sindano begani, ili kumtibu au kumwekea chanjo.

Mwanamke aliyevalia vazi rasmi ya kuonyesha kwamba ni muhudumu wa afya, anampa chanjo kwa njia ya mdomo, mtoto aliyebebwa na msichana mwenye amevalia kofia.

Wanaume watatu wanaotembea katika maji machafu yaliyotokana na mafuriko, wanaliangalia trela ambalo lililosombwa na maji haya ya mafuriko na kuangushwa. Maji yanaweza kuharibu vitu vyenye dhamani ikiwa hakuna mfumo mzuri wa mifereji.

Hizi ni dawa aina ya Zithroni-250. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa yanayosambazwa na bacteria . Dawa hizi huwa tembe ambazo zinastahili kumezwa kulingana na maagizo ya daktari.

Chupa hii ndogo nyeupe ni ya dawa. Katikati imepigwa chapa nembo yenye rangi ya kijani kibichi ambayo ina jina ya dawa hiyo na jina ya ugonjwa unaotibu. Dawa hizi ni za kiasili.

Watu watatu waliovalia sare rasmi ya maandhari ya hospitali kuashiria kwamba ni wahudumu wa afya, wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa katikati huku wakimtazama meno, kuashiria kwamba ni madaktari au wahudumu wanaotibu au kung'oa meno.

Katika kinachoonekana kuwa meza iliyotengenezwa na mbao yenye rangi ya hudhurungi, kuna chupa ambapo inaonekana kutoa dawa au tembe zenye rangi ya nyekundu. Kando yake kuna kijikaratasi ambacho hutumika katika upimaji wa damu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kiganga au ya kishirikina, amekalia chini huku amejifunika nguo ya hudhurungi. Mbele yake kuna madawa zilizokaushwa za kiasili za matibabu ya kiasili au kiganga.

Wadudu hawa huitwa nzige. Nzige ni wadudu waharibifu ambao wakivamia shamba la mkulima au mimea yenye rangi ya kijani kibichi, wao hula na kuharibu na kuleta hasara kubwa sana. Mkulima anaonekana akiwafukuza nzige hawa.

Chupa lenye kifuniko ya manjano, lenye nembo kwa jina NatureMint, ambayo iko na madini ambapo vile viuma, na vitamini. Chupa hii imebebwa dawa za kumeza ambazo zinaonekana kuwa zimekubaliwa kutumika na madaktari.

Hii ni chupa ndogo nyeupe iliyowekwa nembo ya kijani kibichi. Chupa hii ina kifuniko cheupe. Chupa hii hutumika kuweka dawa za kienyeji za kampuni ya HJN.

Katika mikono ya mhudumu wa afya aliyevalia glavu, kuna chupa ndogo yenye dawa ya kutolea huduma ya chanjo ya aina tofauti kama vile ya measles huku kuna syringe ya sindano ya kupitishia au kudungia dawa hizo.

Baada ya mvua kubwa mafuriko hutokea. Hapa wanaume wawili wamelazimika kutumia barabara iliyofurika maji, ambapo mmoja anaendesha huku mwengine akimshikilia na anatembea katika maji miguu tupu ambapo anaeza akapata madhara ama magonjwa kama vile; magonjwa yanayoletwa na maji chafu.

Mwanamke huyu aliyevalia shati nyeupe na nembo shingoni akiwa amevalia glovu nyeupe. Nyuma yake kukiwa na wanawake wengine wawili waliovalia vivyo hivyo, wakiwa wanamwangalia au kumtibu mwanamke wa makamu aliyeketi chini akiwa anaangaliwa maskioni.

Mwanamke aliyevalia shati ya waridi na sketi ya rangi nyeusi akiwa anachota maji kutoka kwenye mfereji, huku akiwa na mtungi wa rangi ya manjano, aliyeekelea kwenye besheni ya rangi ya samawati.

Wanawake wawili wako kwenye mfereji wa maji wakiwa wanachota maji, mwanamke mmoja aliyevaa shati ya samawati na sketi nyeusi amefungulia na kumwelekeza mwanamke mwingine aliyevaa shati nyeupe na kubeba kibuyu, akiwa anachota maji.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya kwa mavazi yake rasmi ya hospitali hii, anaonekana akimpa mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyo amebebwa na mamake mwenye amevalia barakoa.

Katika mazingira inayoonekana kuwa hospitali au pahala pakutolea huduma za matibabu, kijana amelala katika kitanda za wagonjwa, huku kichwani kuna bendeji linaloonyesha kwamba kuna majeraha kichwani.

Wanaume wawili waliovalia sare rasmi, kuashiria kwamba ni askari wa nchi ya Kenya, wakiwa wanaangalia nyumba inayobomolewa na tingatinga ya rangi ya manjano. Hapo kando kuna watu wanaoangalia jinsi ubomoaji huo unavyoendelea.

Hili ni bango la daktari wa kiasili. Bango hili linaonyesha au kueleza zile huduma ambazo daktari huyo ako na uwezo wa kutibu au kusaidia. Bango hilo pia limebeba number ya daktari huyo wa kiasili ili kumfikia kupata matibabu au huduma zake.

Madaktari wawili wa kike wa meno, waliovalia sare rasmi na koti la maabara, la kuonyesha kwamba ni wahudumu wa afya, wanamuhudumia mgonjwa ambaye ako na shida kwenye meno, ambapo wamemfungua mdomo ili wamuhudumie kwa kung'oa au kutibu meno hizo.

Chupa ndogo yenye maandishi maalum ya kubeba dawa ya kudungwa sindano pamoja na sirinji ambayo hutumika kwa pamoja katika maadhari ya hosipitalini, kwa njia ya kudunga sindano kama hali ya matibabu.

Huu ni moto ambao unachoma msitu. Moto ni moja wapo ya hatari kubwa zaidi inayozikumba misitu pamoja na wanyama wanaoishi ndani. Watu wanafaa kuwa makini kulingana na jambo au tabia wanazozifanya karibu na misitu ili kusitokee visa kama vya moto ambavyo vinaweza choma na kukausha miti hivyo basi kuharibu mazingira.

Katika mazingira inayoonekana kuwa hospitalini, mwanamke mwenye koti la maabara anayeonekana kuwa muhudumu wa afya, anaonekana akimuhudumia mgonjwa, huku akiupata usaidizi kutoka kwa mwanaume mwenye miwani.

Mwanamke mhudumu wa afya aliyevalia sare rasmi ya mandhari ya hospitalini, akiwa anamfunika mtoto mdogo aliyezaliwa, huku amelalishwa kitandani pa watoto wadogo. Pembeni kuna mashine za kutumika hospitalini.

Chupa hizi nne ndogo ni za dawa. Mbili kati yao iko na vifuniko vyeupe, moja ikiwa na nyeusi na nyingine ikiwa na ya samawati. Chupa hizi ziko na dawa mojawapo ikiwa na dawa ya kujikinga dhidi ya miale ya jua, ingine ikiwa na dawa ya vitamini , huku ingine ikiwa na dawa ya kuifanya mifupa kuwa dhabiti.

Watu watano wakiwa wamevalia sare rasmi ya kujikinga dhidi ya kemikali kali. Wawili wao wako juu ya gari nyekundu, ilhali watatu wamesimama chini. Kati ya waliosimama chini, wawili wao wamebeba vibuyu vya kunyunyizia kemikali.

Dawa hizi za aina ya Azithromycin ni dawa za tembe ambazo huja tano kwa kila pakiti. Dawa hizi ni za rangi ya manjano. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya bakteria.

Mikono hii inaonyesha na kudhihirisha jinsi ya kuosha mikono vyema, kwa kutumia sabuni na povu ili kuua viini vyovyote vinavyoweza kufikia binadamu kwa kupitia mikono.

Wadudu hawa huitwa nzige. Nzige ni wadudu ambao huruka kwa wingi sana kulingana na msimu. Wadudu hawa hula majani, kwa hivyo wanaweza kuleta hasara kubwa sana kwa mkulima na kuharibu mimea nyingi sana, hata miti.

Kwenye kikaratasi yenye rangi ya chungwa yenye maandishi ya mafunzo ya kuamini na jinsi gani mtu anafaa kupata chanjo, kuna kichupa kidogo chenye dawa ya chanjo. Chupa hiyo iko na kifuniko ya samawati.

Wakati mvua nyingi inanyesha mahala kuna mfumo mbaya wa mifereji ya maji mafuriko hutokea. Hapa magari mengi yanapita ndani ya maji yaliyofurika huku waendeshaji gari hizo wakipata shida kuona na kupita katika eneo hili.

Katika hema iliyotengenezwa kuwa kituo cha kuhudumia wagonjwa, vitanda kadhaa ambavyo vimetengenezwa kwa ustadi na kutandikwa vitambaa nyeupe pepepe yanaonekana kuwa yamepangwa ili kuhudumia wagonjwa wa sampuli tofauti.

Katika mandhari ya hospitali, mwanamke huyu aliyevalia sare rasmi ya hospitalini kuashiria kwamba yeye ni mhudumu wa afya, amevalia barakoa ya rangi ya samawati, huku ameshika sindano kwenye sirinji akiwa anavuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa.

Daktari aliyevalia barakoa ya samawati, shati nyeusi na sare rasmi ya mandhari ya hospitalini na glove nyeupe, huku akimuangalia mwanadada mdomoni kwa hali ya kumtibu au kumng'olea meno. Daktari huyu ni daktari wa meno.

Chupa hizi ndogo, huwa ni za kuwekea dawa za kudunga watu chanjo ili kuwaepusha na maradhi kama vile measles na virusi vingine. Chupa hizi zimewekwa nembo nyeupe na samawati.

Mvua inaponyesha mahali ambapo hakuna mfumo mzuri wa kupitisha maji chafu mafuriko hutokea. Kijana huyu aliyevalia nguo nyekundu akiwa anamfuata mwanaume aliyevalia shati nyeupe wakiwa wanatembelea kwenye maji hiyo chafu. Maji hii inaeza kuleta magonjwa na madhara mengi sana.

Katika mandhari ya hospitali, mkono wa mwanaume ambaye amevalia koti la maabara, amemshikilia mkono wa mgonjwa ambalo liko na maamivu, akijaribu kumsaidia kupata kuwa hali dhabiti tena.

Mwanaume huyu mwenye shida ya kutembea, anatembea kwa kutumia usaidizi wa magongo. Nyuma yake kuna milango ya choo kuashiria kwamba ametoka kupata kusaidika kwa hizo choo. Kando ya choo kuna mti wa mpapai.

Katika mandhari ya hospitali, mtu amefungua mdomo wake ili kumwezesha daktari kuchunguza au kung'oa meno ilio na tatizo. Daktari wa meno amevalia glovu na ameshika mashine ya kung'olea meno.

Watu hawa, waliovalia magwanda rasmi ya kujikinga dhidi ya viini na magonjwa, wanaonekana kuwa wanafukiza ili kuua viini vyovyote vinavyoweza kupatikana mahala pale. Watu hawa wamevalia magwanda nyeupe pepepe na kufunika mpaka kichwa. Wawili wao wamevalia glovu nyekundu.

Chumba hizi mbili ndogo hutumika kubeba madawa ya kutoa chanjo kwa magonjwa tofauti kama vile virusi tofauti na magonjwa kama vile measles, ama ukambi .madawa hizi hutumika kwa kudunga mtoto ama mtu mzima.

Kwenye nyungu ya hudhurungi iliopambwa na shanga yenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu ,kuna chupa aina nyingi na vitu vinavyoonekana kuwa vya kishirikina. Pembezoni kuna karatasi nyeupe na nyeusi.

Mwanamume na mwanamke wamepiga magoti sakafuni palipoandaliwa kwa nia ya mazoezi. Mwanamke huyu anamsaidia mwanamume kupata utimamu wa mwili wake, baada ya kupooza au baada ya kuumia, ili arudi kwa hali yake ya kawaida.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe na suruali ya rangi ya samawati huku amevalia barakoa ya rangi nyeusi, anadungwa sindano mabegani na mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya.

Hapa kuna dawa aina mbili. Dawa ya upande wa kulia iko katika sacheti iliyoandaliwa kwa ustaarabu. Dawa iliyo upande wa kulia iko na umbo la kopa na ni rangi ya nyekundu. Katikati kuna kipimajoto.

Katika mandhari hii ya hospitali, watu sita wamevalia sare ya hospitali kuashiria kwamba ni wahudumu wa afya. Watu hawa wanafanya upasuaji kwa mgonjwa, ambaye ameketi na kuwaangalia wanapofanya upasuaji huo.

Mwanamke mhudumu aliyevalia koti la maabara kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya, anamdunga mtoto mdogo dawa zahanatini, huku mamake mtoto huyo akiwa amembeba.

Bango hili lenye maelekezo na mapendekezo kwamba dawa hizi za kuongeza madini ya chuma mwilini, yako na uzuri na yanadhibitishwa na madaktari kwamba yanaweza kuleta umuhimu ndani ya mwili wa binadamu.

Katika sehemu fulani kame, wasichana wawili wameenda kuteka maji. Mmoja wao akiwa ameingia ndani ya shimo ambalo limetengenezwa kusimamisha au kuleta maji, akiwa anachota maji akielekeza kwa vibuyu, huku msichana mwenzake akiwa amebeba vibuyu kwa ishara anataka kuzibeba kuzipeleka nyumbani. Maji ni muhimu kwa matumizi ya binadamu na kwa uhai.

Msichana aliyevalia shati nyeusi na suruali ya rangi ya hudhurungi akiwa ameshikilia kizima moto akiitumia kuzima moto.

Katika mandhari ya hospitali, mwanaume aliyevalia koti la maabara nyeupe na mwenzake mwanamke, aliyevalia sare rasmi inayo onyesha kwamba ni muhudumu wa afya, wanashughulikia mgonjwa ambaye amefungua mdomo ili waweze kuangalia na kumtibu meno yake.

Mwanamke mhudumu wa afya anampa chanjo mwanamke aliyevalia barakoa kwa njia ya sindano mabegani. Kando yake kuna mwanaume mwingine aliyevalia barakoa nyeupe. Nyuma kuna kibango kinachotoa ushauri au mafunzo kuhusu jinsi ya kujilinda kutokana na homa au maradhi ya kupitia puani.

Mtungi huu wa rangi ya kijani kibichi umetengenezwa kwa ustaarabu na kusimamishwa juu ya chuma ili uwe na msimamo dhabiti. Mtungi huo umewekwa mfereji ambapo mtu anastahili kunawa huku maji yakimwagika kwenye besheni iliyotengenezwa na kupakwa rangi hiyo ya kijani kibichi. Maji chafu yameelekezwa kumwagikia ndoo nyeupe iliyoko chini yao.

Chupa hili ndogo ambalo ni la rangi ya kahawia na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi, iko na karatasi ya rangi ya manjano iliyoandikwa kwamba, imebeba dawa ya kutibu homa aina ya Covid. Dawa hizi ni za kienyeji.

Hili ni tango au buyu lililorembeshwa kwa kufungwa na kamba kwa ustaarabu. Hii ni mazingira ya kishirikina au kiganga ambapo huenda wanatoa madawa za kiasili. Inakubalika kwamba mtu anafaa kutafuta daktari akiwa anahisi mwili vibaya badala ya kutafuta matibabu kama haya.

Chupa hizi ndogo zilizo na vifuniko za samawati imeekewa nembo za kuonyesha kwamba ni chupa za kuekea dawa za chanjo au za kupigana na virusi tofauti na kutumika kwa kudunga.

Hili ni darasa. Wanafunzi wameketi wawili wawili katika madawati yao. Mwanafunzi mmoja amesimama mbele yao pembeni huku akiwa anawaonyesha au akiwafundisha wanafunzi wenzake huku mwalimu aliyevalia shati nyeupe na kaptura ya buluu au samawati akimtazama huku amevaa barakoa.

Mwanaume wa miaka ya makamo, anapokea chanjo katika mabega yake kupitia kwa muhudumu wa afya. Mwanaume huyo amevalia shati yenye rangi nyekundu na nyeusi, huku amevalia barakoa ya samawati.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi nyeupe inayoashiria ni mhudumu wa afya anamdunga mtoto mdogo mabegani kwa sindano, ili kumpa chanjo au matibabu fulani. Mamake huyu mtoto amemshikilia.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na barakoa nyeupe vilevile, anaonekana amembeba mtoto mwenye amevalia pia nguo nyeupe. Mbele yao kuna mhudumu wa afya ambaye amebeba sindano baada ya kumdunga mtoto huyo sindano kiganjani.

Mwanaume aliyevalia koti la maabara jeupe na barakoa jeupe vilevile, yuko maabarani akiwa anachukua sampuli na kupima ili kutathmini kilichomo jinsi inavyofanyika maabarani.

Mwanamke mwenye tabasamu anatazama jinsi muhudumu wa afya anavyomdunga mwanawe sindano. Muhudumu huyo wa afya amevalia vazi nyeupe. Nyuma yao kuna wazazi na watoto wengine.

Mwanamke aliyevalia shati nyekundu na sare rasmi ya huduma za kihospitali, anamwelekeza mwanamke mwenziwe aliyevalia rinda nyeusi na amefunga nywele na kitambaa nyeusi pia. Mezani kuna dawa aina mbili tofauti.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi ya hospitalini inayodhihirisha kwamba ni mhudumu wa afya, huku amevalia barakoa nyeupe, anamulika mgonjwa wake msichana mdomoni kutumia mashine rasmi ya kuangalia meno. Msichana huyo aliyelala amefunikwa na kitambaa cha rangi ya samawati.

Juu ya mtungi nyeusi, imeekwa buyu ambayo imepambwa kwa shanga ya rangi ya nyeusi na ya nyekundu. Juu yake imepambwa na kamba ya rangi nyeupe. Nyuma yake kuna mitungi mingine. Hii ni mandhari ya kutengeneza madawa za kiasili au mazingira ya kiganga.

Katika nyumba yenye mandhari ya kihospitali, wanawake pamoja na wanaume wamesimama wakimwongelesha mwanamke aliyebeba mtoto. Mwanamke huyu anaonekana kana kwamba amejifungua na mwanamume aliyevalia rinda la manjano anaonekana akimwongelesha, huku wengine wakiwa wanatabasamu nyusoni.

Mkulima aliyevalia mavazi rasmi ya kikazi nyeupe, ananyunyizia miche dawa. Miche hizo bado zinamea na ziko na rangi ya kijani kibichi. Miche hizo zinamea kwenye maji.

Watu watatu waliovalia sare rasmi ya kuashiria ya kwamba ni wahudumu wa afya wa kitengo cha upasuaji, wanaonekana kuangalia na kuhudumia mgonjwa au sehemu fulani ya mgonjwa. Watu hawa wamevalia sare za rangi ya samawati, barakoa za rangi ya samawati na kichwani wamefunga vitambaa vya rangi ya samawati.

Mtu aliyevalia magwanda rasmi ya kikazi na glovu za samawati akiwa amebeba kemikali mgongoni huku amefunika uso na mdomo ili kuepuka athari zozote za kemikali hizo. Ananyunyuzia mimea kemikali hizo ili kuepuka na kuuwa magonjwa na wadudu wanaoharibu mazao.

Katika hema nyeupe, mwanamke anayeonekana kuwa muhudumu wa afya, aliyevaa shati ya manjano na barakoa ya samawati, anaonekana akimuongelesha mwanamke mwenziwe aliyebeba mtoto mdogo.

Wahudumu waliovalia mavazi rasmi meupe wakiwa wamevalia barakoa huku wakiwa wanaonyesha au kufundisha kuhusu umuhimu wa kunawa kupitia mitungi hizi za kunawa ili kuepuka magonjwa.

Watu wawili akiwemo mwanamume upande wa kushoto na mwanamke upande wa kulia, wanaonekana kuwa wafanyikazi wa afya na au madaktari wa meno. Katikati yao kuna msichana aliyelazwa na anajaribu kutolewa au anaangaliwa meno zake.

Mwanamume huyu amevalia magwanda rasmi ya kikazi huku amevaa glavu na viatu vya kikazi. Amevalia magwanda nyeupe huku ameshika kibuyu cheupe kilichobeba kemikali ya sabuni .Huku kuna chupa lililo na sabuni na kemikali zingine.

Mhudumu wa afya mwanamke aliyevalia sare rasmi ya kutolea matibabu hospitalini, huku amevaa barakoa na glavu mikononi, anampa chanjo mwanamume aliyevalia shati ya manjano.

Katika mandhari ya hospitali, mwanamke aliyevalia rinda la kijani kibichi, ameketi kwenye kitanda cha hospitali, huku akiwa ameshika mtoto mdogo aliyejifungua.

Mwanaume aliyevalia koti nyeupe ya maabara akiwa anatumia hadubini kumwangalia mgonjwa wake macho, ili kubaini kisa au chanzo ya matatizo aliyo nayo.

Mwanamke aliyevalia nguo ya rangi ya waridi, amembeba mtoto mdogo anayeangaliwa na mwanaume anayeonekana kuwa muhudumu wa afya kulingana ana mavazi aliyoivaa.

Katika soko hili, mizizi na miti maalum zinazofanya kazi kama dawa za kienyeji. Zimepangwa ili kununuliwa na wagonjwa au wanunuzi wanaozihitaji. Nyuma yao kuna panga ambayo inatumika kuzichonga mizizi na miti hizi ili kuuza kiwango kinachostahili.

Mwanaume mwenye sare rasmi nyeupe inayoashiria kwamba ni mhudumu wa afya anamwangalia masikioni mwanamke aliyetulia mwenye sweta nyeusi. Nyuma yao kuna watu walioketi kusubiri huduma hizo.

Mwanaume aliyevaa miwani amelazwa kwenye kitanda huku shingoni amewekewa kijitambaa cha rangi ya samawati. Kando yake kuna mwanadada aliyevalia sare rasmi ya hospitali kuashiria kwamba yeye ni mhudumu wa afya huku amefunga barakoa ya rangi ya manjano akiwa anamhudumia mwanaume huyu.

Hapa ni hospitalini kwa daktari wa meno. Hospitali hii imerembeshwa kwa rangi tofauti ukutani huku imerembeshwa pia kwa mbao ya rangi ya hudhurungi. Ukutani juu kuna televisheni ambayo inatumika kuwatumbuiza wagonjwa wanaposubiri kuhudumiwa.

Jengo hili la ghorofa limesabaratika na kuanguka. Pembeni kuna wanaosaidia katika hali ya hathara, wanaojaribu kusaidia kuona kama kuna wale walioumia ili wapate usaidizi, juu ya ghorofa hilo lililoanguka kuna watu wengi wanaokuja kushuhudia ama kujionea kilichotokea.

Mwanaume huyu aliyesimama katika upande wa kushoto amevalia koti nyeupe ya maabara kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya. Ameshika sindano mkononi huku akimtayarisha msichana huyu ili amdunge mabegani. Yaonekana kwamba daktari huyu anamdunga chanjo msichana huyu.

Gavana wa jimbo la Kisumu kwa jina la profesa Peter Anyang' Nyong'o akiwa zahanatini mwa watoto akiwa anaangalia mtoto mdogo aliyelazwa kitandani humu. Kando yake kuna msichana aliyevalia shati nyeupe. Nyuma kuna mwanamke aliyesimama huku akiwa anawatazama.

Kibuyu hiki cheupe kilichosimamishwa sakafuni kina kifuniko nyekundu. Kibuyu hiki kina nembo iliyoandikwa jina na ustaarabu wa matumizi ya dawa hii. Ndani ya kibuyu kuna dawa inayoaminika kuwa dawa ya kifafa.

Uwepo wa mvua mingi na mfumo mbaya ya mifereji huweza kuleta mafuriko. Mafuriko hapa yamefunika barabara kana kwamba waendeshaji pikipiki na waendesha baiskeli pamoja na mwendeshaji wa gari nyeupe hapo nyuma wanapata shida sana kupitia katika barabara hili.

Katika mikono kuna chupa mbili ndogo zenye dawa. Chupa hizo ni za rangi nyeupe, huku moja yao ikiwa na kifuniko cha rangi nyekundu. Kando, kuna tembe za kumeza,

Kwenye mto ulio na maji machafu, mashua manne yanaonekana yakiwa yamebeba watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Mashua hizo zinaendeshwa kwa kutumia mashine au mitambo ya rangi ya samawati na nyingine ni rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevalia magwanda rasmi ya kikazi, amebeba mashine inayotumika kufukiza, huku akifukiza katika mabati na nyaya, ili kuua wadudu kama vile mbu, wanaoweza kuleta madhara katika afya ya binadamu.

Mwanamume amelazwa katika kitanda cha wagonjwa wenye shida ya meno, huku mbele yake kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia sare rasmi ya hospitalini, anamng'olea meno.

Mwanamume aliyevalia sare rasmi ya hospitalini kuashiria kwamba yeye ni mhudumu wa afya, anamhudumia mwanaume aliyefungua mdomo, ili kuangaliwa meno labda kutibiwa au kuangalia ikiwa iko na shida fulani. Mwanaume huyo ameekewa kitambaa cheupe kifuani.

Katika mtaa wa mabanda, nyumba nyingi zimejengwa pembezoni mwa mto ambapo mto unapofurika, hupitia na kuharibu nyumba zingine. Kwa hivyo kuna nyumba iliyoanguka na kusambaratika, maji yenyewe yakionekana kuwa machafu.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe huku amejifungia nguo rasmi ya kuashiria kwamba yeye ni mhudumu wa afya ya rangi ya manjano, akiwa anamwekea mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyu amebebwa na mama yake aliyevalia fulana jeusi na kufunga barakoa jeusi.

Katika mtaa wa mabanda, wanawake wawili wanatembea. Mmoja wao aliyevalia nguo inayoashiria kwamba yeye ni mhudumu katika kituo cha afya, anatembea na kipaza sauti akitangaza labda, kunaweza kukuwa na chanjo katika eneo hilo. Mwanamke mwingine aliyewekelea leso begani anatembea kando yake.

Katika jumba ndogo, wanawake wawili wameketi kwenye kitanda. Mwanamke aliyevalia vazi la samawati, ambalo linaashiria kwamba ni muhudumu wa afya, anamfundisha mwanamke huyo akiwa anasoma kutoka kwenye kijitabu. Mbele yao kuna meza ambayo ina runinga.

Mhudumu wa afya anamhudumia mwanaume mwenye asili ya kimaasai aliyevaa barakoa ya samawati. Mhudumu wa afya anaonekana akimdunga sindano kwenye mikono huku pembeni kuna vibango vya maandishi.

Chupa hii yenye nembo nyeusi na kifuniko nyeupe ni ya kuweka tembe za dawa za kumeza. Dawa hizo hutumika katika kuongeza nguvu katika mifupa, kusaidia katika ugonjwa wa moyo na pia kusaidia kuleta ulinzi na kinga mwilini.

Kwenye mkeka uliotandikwa, mwanamke mjamzito ameketi, huku akiwa anakandwa na mwanamke aliyepiga magoti, ili kumweka mtoto tumboni awe salama kwa njia za kitamaduni.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe ameshika sindano akimdunga mwanamke aliyevalia barakoa mabegani. Kwenye meza ya rangi ya hudhurungi kunacho kisanduku ambacho kinatumika kuweka dawa hizo kwa hali ya baridi ili zisiharibike.

Mwanaume aliyevalia koti la maabara nyeupe, akiwa amesimama na amebeba kalamu mkononi, anamuongelesha mwanaume mwingine ambaye ameketi na kumwangalia kwa umakini, ili kusikiza anachoambiwa.

Mwanamke mwenye tabasamu na meno nyeupe pepepe amesimama, huku amevalia shati na kaptura. Mikononi amebeba vidude viwili vya rangi ya nyeusi.

Watu sita, wakiwemo mwanadada mmoja aliyevalia barakoa na shati nyeupe na kaptura nyeusi akiwemo kati ya askari watatu waliovaa sare rasmi ya kazi pamoja na wanaume hao wengine wawili. Mbele yao kuna gunia kadhaa zenye nembo tofauti tofauti.

Wadudu hawa wanaitwa nzige. Wao hula majani mabichi hivyo basi, wakiingilia shamba la mkulima huharibu na kuleta hasara. Mwanaume anaonekana kuzifukuza ili zitoke zipite zisilete hasara shambani kwake.

Mwanamke aliyevalia rinda ya manjano huku amejipamba mikononi na shingoni kwa shanga za jamii ya kimaasai, anadungwa sindano na mwanamke aliyevalia sare rasmi ya kihospitali kuashiria kwamba ni mhudumu wa afya. Mwanamke huyu anaonekana anampa chanjo mwanamke huyu.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi ya muuguzi inayoashiria kwamba yeye ni mfanyikazi katika kituo cha afya, anamdunga mtoto mdogo mapajani huku akitumia sindano na sirinji, kuashiria kwamba anamdunga chanjo mtoto huyo huku mamake aliyevalia barakoa ya samawati akiwa amembeba mtoto huyo.

Mke aliyevalia glovu nyeupe na koti nyeupe ya maabara vile vile, anaangalia katika hadubini, ili kutathmini aina ya kioo au miwani ambayo kijana huyu aliyo upande mwingine anaweza kutumia. Hii ni mandhari ya hospitali ambapo wanatathmini na kutibu ugonjwa wa macho.

Chupa hii ndogo yenye rangi nyeupe iko na maandishi ya rangi nyeusi. Hii chupa ni ya kuweka dawa ambazo ni za kutibu magonjwa yanayosambazwa kwa njia ya mkojo. Ni vizuri kuangalia au kusafisha choo ambazo tunatumia, ili kuepuka magonjwa kama hizi.

Chupa hii ambayo imerembeshwa kwa kupakwa rangi ya waridi, imechapishwa na maandishi yanayoonyesha matumizi yake. Dawa hizi zinazopatikana ndani ya chupa hii liko na uwezo wa kusaidia kuongeza nguvu na kuongeza kinga dhabiti mwilini. Hii pia inaweza kusaidia katika kuweka ngozi kuwa makini, nywele na hata kuongeza nguvu kwenye makucha.

Mkono hu ukiovaliwa glovu ya rangi ya samawati, ikiwa imeshika chupa ndogo yenye dawa ambayo hutumika kudunga chanjo aina ya MMR , huku mkono huo umeshika sirinji na sindano.

Mtoto aliyevalia shati nyekundu, ameketi huku akimtazama mhudumu wa afya ambaye anaonekana akiwa anatayarisha dawa ili kuja kumpa au kumdunga mtoto huyu. Mhudumu huyo amevalia sare rasmi ya hospitalini nyeupe.

Katika maandhari haya ya ushirikina au ya kiganga au ya kitamaduni, nyungu yenye rangi ya hudhurungi na nyeusi inaonekana ikikuwa inatoa moshi. Pembezoni kuna vifaa vingine vinavyotumika katika maandhari ama mazingira haya ya uganga au ya matibabu ya kiasili.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya ,anamuongelesha msichana mwingine kwa furaha huku amebeba kalamu na kijitabu ambapo inaonekana ni kana kwamba anaandikia majibu ama mahojiano anayomuuliza mwanadada mwenzake. Pembezoni kuna mashine inayoonekana kuwa colour nyeupe na colour buluu.